Samadi asiliya iliyotengenezwa vizuri kabisa kwa ajili ya kusaidia mimea kukua, na kustawi na kunawiri vizuri, lakini pia kuhakikisha udongo unakuwa na rutuba, ili kufanikisha kuzaa mazao mengi yatakaosaidia wakulima kupata faida kubwa.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza dawa mbalimbali za mifugo na mimea, likiwa limezipagilia dawa hizo katika mpangilio maalumu. Utakao wepesisha la kuuza, wateja watakaoikuja na kuchagua dawa hizo kulingana na mahitaji yao.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza dawa mbalimbali za mifugo na mimea, likiwa limezipangilia dawa hizo katika mpangilio maalumu, ili kuweza kurahisisha zoezi la kuuza pale wateja watakapokuja; waweze kuchagua dawa kulingana na uhitaji wao.

Mwanamke mfanyabiashara anayejihusisha na shughuli ya kuuza dawa mbalimbali za mimea na mifugo. Dawa hizo zikiwa zimepangiliwa katika mpangilio maalumu na mzuri, ili kurahisisha zoezi la mteja kuchagua dawa hizo kulingana na uhitaji wake.

Mkulima anayejighulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la nyanya, akiendelea kukagua nyanya zake hizo, na kwa kufanya tathmini itakayomuwezesha kufanya shamba lake liweze kuzaa mazao mengi, ili aweze kupata manufaa makubwa.

Wakulima wawili wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiendelea kushauriana na kupeana tathimini mbalimbali zitakazo wawezesha kupata mazao mengi, ili waweze kupata faida iliyokuwa kubwa kabisa kupitia shughuli yao hiyo ya kilimo.

Mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la nyanya, akiendelea kukagua mazao yake baada ya kuwa amekwishahitimisha zoezi la kuyavuna tayari kwa ajili ya kupeleka katika eneo la uchakataji ili aweze kuandaliwa na kisha kupelekwa sokoni, ili aweze kuuza na aanze kupata manufaa na yanayotokana na shughuli yake hiyo.

Sehemu ya ardhi iliyotumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara, huku mimea yake ikiwa tayari imekwisha anza kukua na kustawi vizuri na kunawiri. Tayari kwa ajili ya kuweza kuleta mazao yatakayo msaidia mkulima wake kupata faida iliyokuwa kubwa kabisa.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, wakiendelea na zoezi la kuandaa kahawa hizo ambazo tayari zimekwishavunwa, ili ziweze kufanya vizuri na kisha kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara akiendelea kukusanya mazao yake baada ya kuwa amekwisha kamilisha zoezi la kuyavuna, tayari kwa ajili ya kuandaliwa na kisha kupelekwa sokoni, ili aanze kunufaika kupitia biashara yake hiyo.

Sehemu ya ardhi iliyotumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara, huku mimea yake ikiwa tayari imekua na kustawi na kunawiri vizuri, ishara njema ya kuweza kuzaa mazao mengi yaliyokuwa bora, yatakayomuwezesha mkulima wake kupata faida kubwa.

Mkulima anayejishughulisha na kilimo cha kibiashara cha zao la kabichi, akiwa tayari amekwisha kamilisha zoezi la kuvuna kabichi hizo na kuziweka katika mpangilo mzuri, utakaorahisisha zoezi la kusafirisha.

Mkulima anayejihusisha na shughuli za kilimo chaki kibiashara cha zao la nanasi akiwa anaendelea na shughuli ya kuvuna mananasi hayo ambayo tayari yamekwishaiva vizuri ameyaweka kwenye vyombo maalum alivyoviandaa kwa ajili ya kukamilisha zoezi hilo na kurahisisha zoezi la usafirishaji.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiendelea na zoezi la kufungasha mazao hayo, baada ya kuwa wamekwisha kamilisha zoezi la kuvuna, tayari kwa ajili ya kuandaliwa na kisha kuweza kupelekwa sokoni, ili waanze kunufaika kupitia shughuli hiyo.

Wakulima wakiendelea na zoezi la kuvuna mazao yaliyolimwa katika shamba hili lililoandaliwa na kutumika mahususi kwa ajili ya shughuli za kilimo cha kibiashara. Mazao hayo yakiwa tayari yamekwisha fungashwa katika mfuko maalumu iliyoandaliwa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo.

Wakulima wanao jishughulisha na kilimo cha biashara wakiendelea na zoezi la kuvuna zao hilo la mahindi, tayari kwa ajili ya kupelekwa katika eneo la kuchakata na kisha kuandaliwa ili iweze kupelekwa sokoni na kisha kuuzwa, ili waanze kunufaika kupitia shughuli hiyo.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao hilo la viazi, wakiendelea kuvuna viazi hivyo tayari kwa kuchakatwa na kisha kuweza kupelekwa sokoni, ili waanze kunufaika kupitia zao hili.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, wakiendelea na zoezi la kuvuna zao hilo na kulikusanya sehemu moja, ili kurahisisha zoezi la kusafirisha na kupeleka katika eneo la uchakataji kisha kuweza kuuzwa na waanze kunufaika kupitia zao hilo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara, wakiendelea kushauriana na kupeana tathmini mbalimbali, na kuangalia namna ya kutanua wigo wa mapato yao, kupitia shughuli yao hiyo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, wakiendelea kuliandaa zao hilo baada ya kuwa wamekwisha fanikisha zoezi la kuvuna, tayari kwa ajili ya kuchakatwa na kisha kupelekwa sokoni, ili waanze kunufaika kupitia kilimo chao hicho.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara, wakiendelea na zoezi la kufungasha zao hilo baada ya kuwa wamekwisha kamilisha zoezi la kuvuna, tayari kwa ajili ya kusafirisha kupeleka sokoni ili waanze kunufaika kupitia shughuli hiyo.

Mkulima anayejihusisha na shughuli kilimo cha kibiashara akiendelea kukagua mazao yake katika shamba lake hilo, ili kuangalia namna na kufanya tathmini ya mazao yatakayopatikana kutoka kwenye shamba lake, na kuangalia namna ya kupata mapato makubwa kupitia shughuli yake hiyo.

Mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, akiendelea na zoezi la kuvuna mazao yanayopatikana katika mimea hiyo, ambayo tayari yameshakomaa ili aanze kunufaika kupitia shughuli yake hiyo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la viazi vitamu, wakiwa tayari wamekuisha kamilisha zoezi la kuvuna viazi hivyo na kuvitia katika vyombo maalum walivyoviandaa kwaajili ya shughuli hiyo tayari kwaajili ya kurahisisha zoezi la kusafirisha.

Wakulima wanao jihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao hilo la viazi, wakiwa tayari wamekwisha fanikisha zoezi la kuvuna mazao hayo na kuyaweka kwenye vyombo maalumu walivyo viandaa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo, tayari kwa kusafirisha na kupeleka sokoni.

Mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la mahindi. Akiwa tayari amekwisha kamilisha zoezi la kuvuna mahindi hayo na kuyafungasha kwenye mifuko maalum walioandaa kwa ajili ya kuhifadhia mahindi hayo, tayari kwa ajili ya kupeleka katika eneo la uchakataji yaandaliwe vizuri ili yaweze kupelekwa sokoni na aanze kunufaika kupitia biashara yake hiyo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, cha zao la vitunguu, wakiwa tayari wamekwisha fanikisha zoezi la kuvuna vitunguu hivyo, wakiendelea na zoezi la kuvikusanya na kuviweka kwenye vyombo maalumu walivyoviandaa kwa ajili ya shughuli hiyo, ili kurahisisha zoezi la usafirishaji.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha biashara cha zao la nyanya, wakiwa tayari wamekwisha kukamilisha zoezi la kuzivuna nyanya hizo, na kuziweka katika vyombo maalumu walivyoviandaa katika shughuli hiyo, tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka sehemu za uchakataji, ili ziandaliwe na kisha kupelekwa sokoni.

Mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, akiendelea kukagua ubora wa mazao hayo na kuangalia namna ya kuweza kutanua wigo wa mapato katika shughuli yake hiyo ya kilimo hicho.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi wakiendelea na zoezi la kuvuna viazi hivyo, tayari kwa ajili ya kuviandaa na kisha kuweza kuandaliwa vizuri, ili kuweza kupelekwa sokoni na waanze kunufaika kupitia biashara yao hiyo.

Eneo maalumu la ardhi, lililotumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara; cha zao hilo la nyanya, ambazo tayari zimekwisha vunwa na kuwekwa katika vyombo maalumu; vilivyoandaliwa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo.

Sehemu ya shamba kubwa lililoandaliwa kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara za zao la kahawa, likiwa tayari limekwishaanza kuonyesha dalili nzuri, zinazowapa ishara njema wakulima wake kunufaika kupitia zao hilo.

Zoezi la kuvuna zao la kibiashara la vitunguu likiendelea katika shamba hili lililotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo cha kibiashara, ili vitunguu hivyo viweze kupelekwa katika eneo la mchakato liweze kuandaliwa na kisha kuweza kupelekwa sokoni.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara wakiendelea kukaguwa ukuwaji wa mimea, hii katika shamba lao mimea ambàyo inatarajia kuwapatia mazao mengi hapo badae yatakayo wasaidia kupata faida kubwa.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiendelea na zoezi la kuvuna mazao yao, ambayo tayari yamekwishakomaa na kuyaweka katika vyombo maalumu, alivyoviandaa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo.

Wakulima wanaojishughuli na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la nyanya, wakiwa tayari wamekwisha kamilisha zoezi la kuvuna nyanya hizo. Wakiendelea na zoezi la kulitia kwenye vifungashio maalumu, hii huviandaa kwa ajili ya kufanikisha zoezi kwa ajili ya kusafirisha nyanya hizo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao hilo la nyanya, wakiendelea kukagua ukuaji wa mimea yao ili waangalie namna ya kukuza wigi wa mapato yatakayotokana na shughuli hiyo ya kibiashara.

Sehemu ya shamba kubwa lililoandaliwa kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao hilo la nyanya, likiwa tayari limekwisha zaa mazao hayo na yamekomaa yakinawiri na kupendeza kwa rangi nyekundu, kumpatia matumaini mkulima wake; dalili ya kuanza kunufaika kupitia mazoa hayo.

Mkulima anayejihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao hilo la vitunguu, akiendelea na zoezi la kukusanya vitunguu hivyo katika eneo moja, baada ya kuwa wamekwisha kamilisha zoezi la kuvuna, tayari kwa ajili ya kuuza, ili aanze kunufaika kupitia zao hilo.

Mwanamke mkulima anayejihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, akiendelea kukagua ubora wa mazao yaliopatikana katika shamba hilo; kwa ajili ya kuangalia na kufanya tathimini ya mapato atakayoyapata kupitia shughuli hiyo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, wakiendelea kulifungasha katika mifuko maalumu waliyoiandaa, baada ya kuwa wamekamilisha zoezi la kuvuna zao hilo; ili ziweze kupelekwa sokoni na waanze kunufaika kupitia zao hilo.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la mahindi wakiendelea na zoezi la kuvuna zao hilo baada ya kuwa yamekwisha komaa vizuri tayari kwa ajili ya kupeleka katika eneo la uchakataji ili yaweze kuandaliwa na kisha kupelekwa sokoni ili waanze kunufaika kupitia shughuli yao hiyo.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, wakiendelea kulikusanya zao hilo na kuangalia ubora wake baada ya kuwa amekwisha kukamilisha zoezi la kulivuna tayari kwa ajili ya kuandaliwa na kisha kuweza kupelekwa sokoni.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi wakiwa tayari wamekwisha vuna mazao yao hayo, na kuyafungasha kwenye vifungashio maalum vitakavyowarahisishia kuweza kusafirisha ili kuweza kupeleka sokoni na waanze kunufaika kupitia zao hilo.

Mwanaume mkulima akiwa amevalia mavazi yake ya kazi akiendelea na zoezi la kuvuna moja kati ya mazao ya kibiashara linalofahamika kama tikiti, mkulima huyo anatarajia kupata faida kubwa kupitia kilimo chake hicho.

Mkulima akiendelea kukagua mazao yake shambani; aliyoyaotesha kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji. Njia ambayo inatarajiwa kumuwezesha mkulima huyo kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa na wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu, za kilimo cha umwagiliaji njia ambazo zinawezesha kuendesha shughuli hizo bila kutegemea mvua.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na wakulima wanaojishughulisha na shuhuli ya kilimo cha kibiashara, ikiwa na mimea ambayo tayari imekwishaanza kukua na kunawiri vizuri; inayotarajia kuleta mazao mengi yatakayo wanufaisha wakulima hawa hapo baadaye.

Sehemu ya ardhi iliyotumika na wakulima kwa ajili ya kuandaa shamba, litakalotumika kwa ajili ya kuendesha shughuli hizo za kilimo, ili waweze kupata manufaa makubwa yanayotokana na shughuli hiyo ya kilimo.

Eneo la shamba lililoandaliwa na wakulima wanaojiusisha na shuhulli ya kilimo cha kutumia njia na mfumo wa kitaalamu wa kilimo cha umwagiliaji, njia hii ya kilimo ni nzuri itakayowawezesha wakulima hao kuweza kuendesha shuhuli zao bila kutegemea mvua.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, wakiwa tayari wamekwishakamilisha zoezi la kuvuna viazi hi to, na kuviweka kwenye vyombo maalumu walivyoviandaa kwa ajili ya shughuli hiyo, tayari kwa ajili ya kusafirishwa.

Wakulima wanajishughulisha na shughuli ya za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, wakiwa tayari wamekwisha kukamilisha zoezi la kuvuna viazi hivyo na kuvitia katika vyombo maalumu, ili kurahisisha zoezi la usafirishaji na waanze kunufaika kupitia shughuli hiyo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, wakiendelea na zoezi la kuvivuna viazi hivyo tayari kwa ajili ya kuvipeleka katika eneo la uchakataji, ili viweze kuandaliwa na kisha kuuzwa ili waanze kunufaika kupitia shughuli hiyo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la nyanya, wakiwa tayari wameshakamilisha zoezi la kuvuna nyanya hizo na kuziweka katika vyombo maalumu, tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka katika eneo la uchakataji.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea kuendesha shughuli za kilimo kwa kutumia trekta hilo, njia ambayo inahusisha matumizi ya mashine mbalimbali na muhimu kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo, itakayomwezesha mkulima kuendesha shughuli zake hizo bila kutengeneza hali ya eneo husika.

Wakulima wakiwa katika trekta wakiendelea na shughuli za kilimo kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hizi za kilimo ni nzuri zinazomuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo nzuri inayomuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri ikionesha ustadi wa kilimo katika ukuaji wa mimea.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea kuendesha na kulima shamba hilo kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa, kinacho husisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo ni nzuri inayomuwezesha mkulima kuweza kufanikisha zoezi hilo bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea na shughuli za kilimo kwa kutumia njia za kisasa, na za kiteknolojia zinazohusisha matumizi Mbalimbali katika utendaji kazi wake njia hizi za kilimo ni nzuri zinazomwezesha mkulima, kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiendelea na zoezi la kulima kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ni nzuri inamwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo, katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kilimo kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo ni nzuri inayomuwezesha mkulima kuanzisha shughuli zake hizo katika eneo lolote bila kutegemea hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia ambayo inatumika kwa ajili ya kuweza kumrahisishia mkulima, kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kutegemea hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi kinacho husisha matumizi ya aina mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu wa kilimo ni mzuri unaomsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo ni mzuri unaomuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Wakulima wakiwa katika treka wakiendelea na zoezi la kuandaa shamba, hilo kwa kutumia mfumo wa kisasa na wakitekinolojia zaidi wa kilimo kinacho husisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu ni mzuri utakao wasaidia wakulima hao kuweza kuendesha shughuli zao za kilimo bila, kuzingatia hali ya sehemu husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kitekinolojia zaidi; kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu wa kilimo ni mzuri unaomwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo sehemu popote bila kuzingatia mazingira husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya maji Katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri itakayomwezesha mkulima kuendesha shughuli zake hizo katika eneo lolote bila kuzingatia hali eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo ni nzuri inayomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kutegemea na kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia, kinacho husisha matumizi ya Mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo ni nzuri na umuwesesha Mkulima kuweza kuendesha shughuli zake eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri inayomuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kwa tukumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ni nzuri itakayomuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake hizo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi; kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotoa virutubisho mbalimbali muhimu kwaajili ya mmea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ni muhimu itakayomwezesha mkulima, kuendesha shughuli zake katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu unatarajiwa kumpatia mkulima faida kubwa kwani hautegemei hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wakilimo cha kisasa na cha kitaalamu, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri na muwezesha mkulima kuendesha shughuli zake, bila ya kutegemea hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri inayomwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo katika eneo lolote.

Wakulima wakiwa katika trekta wakiendelea na shughuli ya kulima, kwa kutumia mfumo wa kisasa na wa kiteknolojia unaohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo ni mzuri unaomwezesha mkulima kuendesha shughuli hizo katika eneo lolote.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri na humuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa, cha kitaalamu, na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri na humuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Zoezi la ufugaji wa samaki likiendelea kwa kutumia njia madhubuti na za kisasa zaidi katika eneo lilozungukwa na uoto wa asili kama vile miti iliyostawi yenye rangi ya kijani kibichi wikizidi kulifanya neno hilo kuwa na muonekano wa kiasili.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo kisasa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliotiwa virutubisho mbalimbali muhimu kwa ajili ukujaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu, kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimemea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyokuwa kwa kutumia kilimo cha kisasa cha aina ya kihadroponiki inayotumia maji yenye virutubisho badala ya udongo

Mimea iliyokua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha haidroponi; kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu, kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kihaidroponiki. Kinachohusisha matumizi ya maji yaliotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyo mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri imekuwa na kustawi vizuri kilimo cha kieledroponiki kilichotiwa maji yenye virutubisho mbadala wa matumizi ya udongo

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji pekee yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha "kihaidroponi", kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi; kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha haidroponi kinachohusisha matumizi ya maji na virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri kwakutumia mfumo wa kielepdoniki kinachotumia maji yenye virutubisho badala ya udongo

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mballimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kukua vizuri chenye virutubisho

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihydroponiki, kinachohusisha matumizi ya Virutubisho mbalimbali na maalumu, kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha haidroponi; kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na maalumu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila ya kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinacho husisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na maalumu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mkulima anajihusisha na shughuli za kilimo kwa kutumia njia za kisasa na kiteknolojia cha hidroponi, kinacho husisha matumizi ya maji iliyowekewa virutubisho mbalimbali kwa ajili ya ukuwaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yanayotoa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimemea iliyokuwa na kustawi vizuri kilichokuwa na kustawi vizuri kilimo hichi kinatumia maji yenye virutubisho badala ya udongo

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na maalumu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri, iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kihaidroponi; kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na maalumu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho vya aina mbalimbali kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha ki haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Vifaa maalumu vinavyotumika katika njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinachojumuisha matumizi ya maji pekee yaliyo na virutubisho mbalimbali kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Wanyakazi katika kiwanda kinachojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara, wakiendelea na zoezi la kuvuna mazao hayo ambayo tayari yamekwishakomaa vizuri, ili yaweze kuandaliwa na kisha kuuzwa, ili kiwanda hicho kianze kupata manufaa yanayotokana na shughuli hiyo.

Mfanyakazi katika kiwanda kinachojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, akiendelea kukagua ubora wa mazao yanayooteshwa katika sehemu hii, yatakayotumika kwaajili ya kukinufaisha kiwanda hicho kwa manufaa makubwa kabisa.

Wafanyakazi katika kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, wakiendelea kulivuna zao hilo, tayari kwa ajili ya kuweza kulipeleka kiwandani ili kuchakatwa na kisha kuandaliwa vizuri ili iweze kupelekwa sokoni.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kinachojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, likiendelea kutumia njia za kisasa zaidi ili kuweza kufanikisha mimea hiyo iweze kuzaliana na kuleta mazao mengi yatakayoiwezesha kiwanda hicho kupata faida iliyokuwa kubwa kabisa.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao hilo la kahawa, wakiendelea na zoezi la kuandaa zao hilo baada ya kuwa wamekwisha kamilisha zoezi la kuvuna, tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni ili waanze kunufaika kupitia shughuli yao hiyo.

Mfanyakazi katika kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la vitunguu. Ikiwa tayari wamekwisha kamilisha zoezi la kuvuna vitunguu hivi na kuvikusanya sehemu moja, tayari kwa ajili ya kupeleka katika eneo la uchakataji ili viweze kuandaliwa na kisha kupelekwa sokoni.

Mfanyakazi katika kiwanda kinacho jishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao hilo la vitunguu, ikiwa tayari wamekwisha kamilisha zoezi la kuvuna zao hilo wanaendelea na zoezi la kukusanya na kuweka katika sehemu maalumu, ili kuweza kufanikisha zoezi la uchakataji na kisha kuandaliwa ili iweze kupelekwa sokoni.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri kabisa iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, inayopatikana katika shamba linalomilikiwa na kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, mimea hiyo inatarajiwa kukipatia kiwanda hicho mafanikio makubwa hapo baadaye.

Moja kati ya wafanyakazi katika kiwanda kinachojishughulisha na shughuli ya kulima kilimo cha kibiashara cha zao hilo la mahindi, akiendelea kukagua na kuangalia ukuaji wa mazao hayo shambani ili kuangalia namna ya kupata mazao mengi yatayofanikisha kampuni hiyo.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kinachojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara kikiwa na mimea ambayo imekua na kustawi vizuri, inayotarajiwa kuleta mazao yatakayosaidia kiwanda hicho kupata faida kubwa hapo baadaye.

Mwanamke mfanyakazi katika moja ya kiwanda kinacho jishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, akiendelea kukagua ubora wa mazao hayo ambayo yapo katika shamba hili, ili kuangalia namna ya kukuza wigo wa mapato wa kiwanda hicho.

Wafanyakazi katika kiwanda kinachojihusisha na mfumo wa kisasa katika utendaji kazi na ufanikishaji wake wa kazi

Shughuli za kilimo cha kibiashara, zinazomilikiwa na kiwanda kilichoamua kujidhatiti na kujikita katika shughuli hizo za kilimo cha kibiashara, zinazoendelea kufanyika katika eneo hili, iliyotengwa mahususi na kiwanda hicho kwa ajili ya kuendesha shughuli hizo.

Eneo kubwa la ardhi linalomilikiwa na kiwaanda kinachojihusisha na shughuli za kilimo, ikiendelea kutumia njia za kisasa na za kitaalamu na za kiteknolojia zaidi za kilimo zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kinachojihusisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara likiwa na mimea eneo hili na tarajiwa kuzaa mazao mengi yatakayosaidia kiwanda hicho kupata faida kubwa hapo baadae.

Mfanya kazi katika shamba linalomilikiwa na kiwanda kikiendelea kuhudumia mimea hiyo ili kuifanya iweze kuzaliana kwa kiwango kikubwa kabisa, ili kuifanya kiwanda hicho kipate mapato iliyokuwa juu na yatakayosaidia kiwanda hicho kuweza kuingiza faida kubwa.

Kiwanda kinachojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la nyanya, kikiendelea na zoezi la kuziandaa nyanya hizo tayari kwa ajili ya kuweza kupelekwa sokoni na kuuzwa, baada ya kuwa zoezi la kuvuna limekwisha kamilika.

Wafanyakazi katika kiwanda kinachojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara wakiendelea na zoezi la kuandaa shamba hili wakitumia vifaa mbalimbali na maalum teknolojia vinavyoweza kusaidia kuendesha shughuli hizi za kilimo bila kuzingatia hali eneo husika.

Wafanyakazi wa katika kiwanda maalum, kilichojikita katika shughuli ya kilimo cha kibiashara, wakiendelea na zoezi la kufungasha nyanya hizo, ambazo zinawekwa katika vyombo maalum, vilivyoandaliwa kwa ajili ya kuendesha shughuli hizo, tayari kwa ajili ya kuweza kuuzwa.

Mifumo iliyoandaliwa na kupangiliwa katika mpangilio maalumu na mzuri, utakao wezesha kufanikisha zoezi la kilimo kutumia njia ya umwagiliaji, njia ambayo ni nzuri inayomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo bila kutegemea mvua.

Mifumo iliyoandaliwa na kupangiliwa vizuri ili iweze kutumika katika mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji, njia hizi za kilimo ni nzuri zinazomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo bila kutegemea mvua.

Mwanaume huyu mkulima akiwa amevalia mavazi yake ya kazi, akiendelea kuihudumia mimea yake hiyo aliyoiotesha kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji, njia ambayo inamwezesha mkulima huyo kuweza kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu, cha umwagiliaji, uliopangiliwa vizuri kabisa na kuandaliwa, unaotarajiwa kuendeshwa katika shamba hili, njia hii ya kilimo ni nzuri inayomwezesha mkulima kuendesha shughuli zake, bila kutegemea mvua.

Mfumo uliopangiliwa vizuri kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo kwa kutumia njia za kisasa na za kitaamu za kilimo cha umwagiliaji, njia ambayo inayotarajiwa kumsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli zake bila kuegemea mvua.

Mfumo maalumu uliopangiliwa katika mpangilio mzuri, utakaomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli za kilimo cha umwagiliaji kilimo ambacho hakihitaji wala hakimfanyi mkulima wake kuendesha kilimo chake.

Mifumo iliyoandaliwa na kuwekwa vizuri katika mpangilio maalumu, ili kuwezesha shughuli za kilimo kwa kutumia njia ya umwagiliaji, mfumo huu wa kilimo ni mzuri unaomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli za kilimo, bila kutegemea mvua.

Mfumo uliaondaliwa na kupangiliwa vizuri, utakaotarajiwa kuendesha shughuli za kilimo kwa kutumia njia za umwagiliaji, njia ambayo itakayotarajiwa kumuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji, njia ambayo inatarajiwa kumwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo za kilimo, katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Vifaa vilivyopangiliwa katika mpangilio mzuri, ili kuweza kufanikisha zoezi la kilimo kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa na wa kitaalamu wa kilimo cha umwagiliaji. Mfumo ambao unamuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Eneo la shamba lililoandaliwa vizuri kwa kutumia vifaa maalumu, ili kuweza kufanikisha shughuli za kilimo kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji; mfumo ambao unatarajiwa kumuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake hizo bila kutegemea mvua.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kutumia njia za kisasa sana za kitaalamu za umwagiliaji. Njia ambazo zinatarajiwa kumwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mifumo iliyoandaliwa na kupangiliwa katika mpangilio mzuri, ili kuweza kufanikisha kilimo cha umwagiliaji, njia ambayo inatarajiwa kumwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kutegemea mvua.

Vifaa vilivyopangiliwa katika mpangilio maalum, utakaowezesha kufanikisha zoezi la kilimo kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa na wa kitaalamu wa umwagiliaji, mfumo ambao unamwezesha mkulima kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mifumo iliyo andaliwa na kupangiliwa vizuri kabisa kwa ajili ya kuendesha kilimo cha umwagiliaji, njia ambayo inatarajia kumuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake; bila kutegemea mvua kwa kiwango chochote.

Mfumo na miundombinu iliyoandaliwa na kupangiliwa vizuri kabisa mahususi kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo kwa kutumia njia ya umwagiliaji. Njia hii ya kilimo ni nzuri inayomwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo bila kutegemea mvua.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili linalokusanya nyasi pamoja na miti iliyokua na kustawi zenye rangi ya kijani kibichi, huku kwa mbali kukidhihiri mlima pamoja na jua lenye rangi ya njano. Vikizidi kulifanya eneo hilo kuwa na taswira ya kipekee na ya kuvutia.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili; unaokusanya nyasi na miti iliyokua na kustawi vizuri, yenye rangi ya kijani kibichi. Eneo hilo ambalo lina milima na mabonde, huku anga lililotanda katika eneo hili; likizidi kulifanya eneo hilo kuwa na mandhari ya kipekee na ya kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye mazingira ya kupendeza na kuvutia, lililozungukwa na uoto wa asili linalojumuisha nyasi na vichaka; vilivyokuwa na rangi ya kijani kibichi, huku juu kukitanda kwa anga lenye rangi nyeupe na bluu, inayozidi kufanya eneo hilo kuwa na mazingira ya kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare yenye nyasi fupi pamoja na mti mmoja mrefu, ukiwa chini yake kuna mnyama mzuri mwenye ngozi ya mabakamabaka, anayefahamika kama twiga; Anga linalotanda juu ya eneo hili likizidi kuifanya eneo hilo kuwa na mandhari ya kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri, yenye rangi ya kijani kibichi. Eneo hilo lililozungukwa na milima na mabonde kiasi, kulifanya kuwa na muonekano wa kipekee.

Eneo la kijiografia lenye kukusanya uoto wa asili na miti pamoja na sehemu yenye maji, huku anga linalotanda juu ya eneo hilo vikizidi kulifanya eneo hilo, kuwa na muonekano mzuri wa kipekee na wa kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare iliyozungukwa na uoto wa asili unao jumuisha nyasi pamoja na miti uliokuwa na kustawi vizuri, kudhihiri kwa makazi ya watu katika eneo hilo ni ishara tosha inayoashiria kuendelea kwa shughuli za kibinadamu katika hilo eneo.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili pamoja na mlima. Uoto wa asili huo ukiwa na rangi ya kijani kibichi, huku anga linalotanda juu ya eneo hilo likizidi kulifanya eneo hilo kuwa na taswira nzuri ya kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na miti iliyokua na kustawi vizuri, pamoja na milima inayotanda katika ardhi hii, na anga linalodhihiri kwa juu linazidi kulifanya eneo hilo kuwa na mazingira yanayopendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili uliokua na kustawi vizuri, huku ukijumuisha nyasi na miti iliyokua narangi ya kijani kibichi, na mlima mkubwa huku anga lililotanda juu yake likizidi kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano wa kipekee.

Eneo la kijografia lenye maji pamoja na kuzungukwa na uoto wa asili unaokusanya nyasi na miti iliyokua na kustawi vizuri, kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano mzuri wa kipekee wenye kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare iliyozungukwa na uoto wa asili, unaokusanya nyasi, miti iliyokua na kustawi vizuri ikiwa na rangi ya kijani kibichi, kudhihiri kwa anga linalotanda eneo hilo kunazidi kulofanya kuwa na muonekano pekee wa kuvutia na kupendeza.

Eneo la kijiografia lililokuwa tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaokusanya nyasi fupi na miti iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, mlima unaonekana kwa mbali na anga iliyotanda eneo hilo kwa juu inazidi kulifanya kuwa na mazingira ya kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye maji pamoja na uoto wa asili uliyozunguka maji hayo, uoto wa asili huo ukiwa umekuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, kudhihiri kwa anga juu ya eneo hili kunafanya eneo hilo kuwa taswira ya kipekee na ya kuvutia.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri, iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, anga linalotanda juu ya eneo hilo likizidi kulifanya eneo hilo kuwa na taswira ya kipekee.

Mnyama mzuri mrefu mwenye shingo ndefu na ngozi ya mabaka mabaka anayefahamika kama 'twiga', akiwa katika eneo tambarare lilozungukwa na nyasi fupi pamoja na miti yenye majani madogo madogo na miiba, huku kwa mbali kukidhihiri makazi ya watu kuashiria kuendelea kwa shughuli za kibinadamu katika eneo hilo.

Mnyama anayefahamika kama tembo; anayekamilisha idadi ya wanyama watano wakubwa, akiwa katika eneo la kijiografia lililoozungukwa na nyasi na miti iloyokua na kustawi vizuri, kwa mbali ukionekana mlima mkubwa Kilimanjaro; unaozidi kulifanya eneo hilo kuwa na taswira ya kipekee yenye kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia iliyo na miti ya kustawi vizuri

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi na miti iliyokua na kustawi vizuri, iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi. Kudhihiri kwa anga juu ya eneo hilo, inazidi kuifanya eneo hilo kuwa na mandhari ya kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare, iliyozungukwa na nyasi fupi pamoja miti miwili iliyokua na kustawi vizuri. Huku anga lenye rangi ya bluu linalotanda juu ya eneo hilo, likizidi kulifanya eneo hilo kuwa na taswira ya kipekee na na mandhari ya kuvutia.

Eneo la kijiografia linalozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha mimea yenye kukusanya nyasi pamoja na miti, iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi anga linalotanda juu ya eneo hilo vikizidi kulifanya na hilo kuwa na taswira ya kipekee.

Eneo la kijographia lenye ardhi tambarare iliyokosa nyasi na kuota miti iliyokuwa vizuri na kustawi na kunawiri, huku mlima unaodhihiri kwa nyuma eneo hili. Mlima huo uliozungukwa na uoto wa asili wenye kuufanya mlima huo uwe na rangi ya kijani kibichi na anga linalotanda linazidi kulifanya neno hilo kuwa na taswira ya kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare na uoto wa asili na ujumuisha nyasi fupi na miti miwili iliyokuwa na kustawi vizuri, huku anga linalotanda juu ya eneo hilo lime rangi ya bluu zenye kuzidi kulifanya leo hilo kuwa na mandhari ya kipekee yenye kupendeza na kuvutia.

Kifungashio maalumu kilichotumika kwaajili ya kutumia mbegu, zitakazo tumika kwaajili ya kuendesha shughuli za kilimo kwa kutumua njia ya kuotesha mbegu, njia ambayo ni salama inayotarajia kumpatia manufaa makubwa mkulima.

Mfuko maalumu uliotumika kama kifungashio kwa ajili ya kufungasha mbegu, na kuzihifadhi mbegu zitakazotumika kwa ajili ya shughuli kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu. Njia ambayo inayotarajiwa kumpatia manufaa makubwa mkulima mwenye kutimia mbegu hiyo.

Mkusanyiko wa wakulima wanaushughulika na upandaji wa mbegu walizopewa kama msaada na kuweza kupata faida kubwa baadae

Mimea inayondelea kuchipua na kustawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu; njia hii ya kilimo ni nzuri na imemwezesha mkulima kuchagua mbegu bora kwa ajili ya kupata mazao bora.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizur,i iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kutoa mbegu, njia ambayo inatarajiwa kumwezesha mkulima kupata faida kubwa hapo baadaye.

Mfuko maalumu unaotumika kama kifungashio cha mbegu zinatumika katika kilimo cha kisas kwa uzalishaji bora na wa mazao mengi

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawili iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia ambayo inatarajiwa kumpatia mkulima atakayeitumia manufaa makubwa kabisa.

Kifungashio maalumu kilichotumika kwa ajili ya kuhifadhia mbegu, zitakazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo kinachohusisha kuotesha mbegu, kilimo ambacho kinatarajiwa kumpatia mkulima faida kubwa kabisa.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri, iliyooteshwa na kutumia njia ya mfumo wa kilimo cha kisasa, na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu. Njia ambayo inatumika kumpatia mkulima faida, iliyokuwa kubwa kabisa.

Mfuko maalumu ulioandaliwa kwa ajili ya kuhifadhia mbegu zitakazotumika kwa ajili ya kilimo cha kuotesha mbegu, njia ambayo inatarajiwa kumpatia mkulima atakayejihusisha na njia hiyo faida iliyokuwa kubwa kabisa kutokana na ubora wake.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri kwa kutumia njia ambayo itawaletea mafanikio makubwa katika kuendesha shughuli zao

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu. Njia ambayo inatarajiwa kumuwezesha mkulima kupata mazao bora kabisa yatakayomnufaisha.

Mimea inayoendelea kuchipua iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu; njia ambayo inatarajiwa kumpatia mkulima atakayetumia njia hiyo mafanikio makubwa sana hapo baadaye.

Vifungashio maalumu kilichotumika kwa ajili ya kuhifadhia mbegu zitakazotumika katika njia ya kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia pekee ambayo inatarajiwa kumpatia mkulima faida kubwa baadaye.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kuotesha mbegu, njia pekee ambayo inatarajiwa kumpatia mkulima faida iliyokuwa kubwa kabisa hapo baadaye.

Eneo la shamba lenye mimea iliyokua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia ambayo inatarajiwa kumpatia mkulima wake faida iliyokuwa kubwa kabisa hapo baadaye.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri na kunawiri, iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu kinachohusisha kuotesha mbegu. Njia hii ya kilimo ni nzuri na salama zaidi inayomwezesha mkulima kuchagua mbegu bora kwa ajili ya mazao yake.

Sehemu ya ardhi iliyoandaliwa kwaajili ya kuendesha shughuli za kilimo kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia ambayo inatarajiwa kumpatia mkulima wake faida kubwa hapo baadae.

Mbegu za mazao mbalimbali zilizofungashwa katika vifungashio maalumu zitakazotumika kuendesha shughuli za kilimo, kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa wa kitaalamu wa kilimo cha kuotesha mbegu; kilimo ambacho kinatarajiwa kumpatia faida kubwa mkulima wake.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na kitaalamu wa kuotesha mbegu, njia ambayo inatarajiwa kumpatia mkulima manufaa makubwa kabisa hapo baadaye.

Kifungashio maalumu kilichotumika kwa ajili ya kuhifadhia mbegu bora kabisa, zitakazotumika katika kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia ambayo itamsaidia mkulima kuweza kupata mazao yaliyokuwa bora na afya.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia ambayo inatarajiwa kumpatia mkulima wake manufaa makubwa hapo baadaye.

Mwanamke huyu anayejishughulisha na shughuli ya kuuza mbegu za mimea mbalimbali, ili zitumike katika kuendesha shughuli za kilimo kwa kutumia njia ya kuotesha mbegu njia ambayo ni salama yatakayowezesha wakulima kupata faida kubwa.

Mfuko maalumu ulioandaliwa kwa ajili ya kuhifadhia mbegu, zinazotarajiwa kutumika kwa ajili ya kilimo kinachohusisha kuotesha mbegu, njia pekee ambayo ni nzuri inayotarajiwa kuwapatia wakulima faida kubwa.

Mnyama anayefahamika kama tembo, anayekamilisha idadi ya wanyama watano wakubwa kabisa, ambao wanachangia kwa kiwango kikubwa, pato la taifa kwa kupitia njia na shughuli za kiutalii.

Ndege mkubwa aina ya tai anayesifika kwa kupaa umbali mrefu, na kasi ya kipekee. Tai pia ni katika jumla ya wanyamapori wanaoimarisha shughuli ya kiutalii katika mataifa mbalimbali.

Wafanyakazi katika moja hifadhi za taifa, wakiendelea kumhudumia mnyama anayefahamika kama tembo, mnyama huyo anayekamilisha idadi ya wanyama watano wakubwa akiwa ni kivutio kikubwa kabisa cha utalii hapa nchini.

Mnyama anayefahamika kama tembo anayekamilisha idadi ya wanyama watano wakubwa. Mnyama huyu kwa kuwa na umbile lake kubwa amekuwa ni chachu kubwa kabisa ya kuhakikisha Tanzania inajipatia kipato kupitia njia za utalii.

Mmoja kati ya wanyama watano wakubwa anayefahamika kama tembo, akiwa porini pamoja na familia yake wakiendelea kulifanya eneo hilo kuwa na mandhari na taswira pekee ya kuvutia.